Gari la kifahari limepakiwa kwenye eneo lilo wazi , lina rangi ya fedha kulingana na muundo wake inaonekana kuwa sadani ,kuna mengine yamepakiwa nyuma ya hili kuu igawa hayako wazi.